Hili ni shamba lenye migomba ya ndizi na mahindi na miwani. Kuna nyasi pia na kuna pahali ambapo panaonekana kuwa pamelimwa hivi karibuni.

Hizi ni ndizi za kijani kibichi, hazijaiva kuonyesha kwamba zimetolewa tu shambani, zinaonekana kuwa safi kabisa kwa maana hazina wadudu wala hazija haribika.

Ng'ombe hao ni ng'ombe wa maziwa. Wanaonekana kulishwa kwa sasa, mtu anayewalisha amevalia vizuri ili kudumisha usafi wa nyumba yao ili kuzuiya magonjwa mbalimbali.